Wakulima wawili wakitoka shambani wakiwa wamebebela mazao kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza. Mkulima wa kwanza amebebelea mazao hayo kwenye tenga la njano, mazao yakiwa ni ya kijani yenye kuvutia.

Mtu akichuma mazao ya kahawa kwenye shamba la asili, mtu huyo amevaa jezi ya rangi ya bluu na anachukua matunda ya kahawa kwenye mti wa majani ya kijani kibichi, mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo cha mazao ya mauzo na kuna mimea mingine nyuma.

Watu wawili wakiwa kwenye shamba la kahawa mmoja ana kikapo kilichojaa matunda ya kahawa ya rangi nyekundu na yakijivu uku mwingine akichukua matunda kutoka kwenye mti mimea ya kahawa yenye majani ya kijani kibichi na mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo cha mazao ya mauzo.

Mfumo wa kilimo cha ndani unaotumia teknolojia ya hali ya juu na kuna safu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mifumo ya haidroponi, ambayo inasaidia mimea kukua bila udongo mifumo ya bomba na balbu inaonekana ikitumiwa kusambaza maji na virutubisho.

Kilimo cha ndani cha teknolojia ya hali ya juu kwa kutumia roboti, iliyo katikati ya safu za mimea ya tango, yenye majani ya kijani kibichi na matunda madogo ya kijani. Mimea hiyo imepandwa kwenye mifumo ya haidroponi ndani ya jengo la "greenhouse". Na mazingira yanaonekana kuwa yamepangwa kwa uzalishaji wa kiwango cha juu.

Msitu wa asili yenye miti mingi na majani ya kijani kibichi. Kuna njia ya udongo inayopita katikati, ikiwa imefunikwa na vivuli vya mti. Mwanga wa jua unaingia kupitia matawi na kuna matawi yaliyoanguka pembeni. Eneo hili linaonekana kuwa la amani na asili kabisa.

Mfumo wa kilimo haidroponi ndani ya jengo kuna mimea michanga ya majani ya kijani kibichi na mizizi yake iko kwenye mifumo ya maji ya plastiki nyeupe, kuna vifaa pia kama ndoo na mifumo ya maji ya bomba na mazingira yanaonekana kuwa ya ndani na ya kilimo cha teknolojia.

Mtu mmoja anamwaga vitunguu kutoka kwenye kikapu kuweka kwenye lori au lango la kuhifadhi, mazingira yanaonekana kuwa ya shamba na vitunguu hivyo vinapelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa tofautitofauti.

Bomba kubwa linalopitisha maji kutoka kwenye chanzo cha maji, ambapo bomba hilo limeunganishwa na vijibomba vidogovidogo ambavyo vinapeleka maji moja kwa moja kwa kila mmea. Ambapo tunaweza kufanya kilimo cha umwagiliaji pale ambapo haakuna mvua.

Shamba la mboga linanyunyiziwa maji kwa kutumia vifaa vya umwagiliaji wa sprinkeli, majani ya mboga ya kijani kibichi yanaonekana wazi chini ya mvua ya bandia, inayotoka kwenye vifaa viwili vya umwagiliaji. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na yanaangaziwa na jua.

Twiga mmoja akiwa katikati ya eneo la nyika lenye mimea ya kijani kibichi, nyuma yake kuna mji wa kisasa wenye majengo ya juu, chini ya anga ni yenye mawingu ya dhahabu, mazingira yanaunganisha asili na maendeleo ya mji.

Duka la mbegu au soko la kilimo, ambapo kuna mifuko mingi ya mbegu za aina mbalimbali. Mbegu hizo zimewekwa kwenye mifuko ya karatasi au plastiki, ikijumuisha aina za njano, nyeupe, na nyeusi. Kuna mizani ya kijani juu ya meza kwa ajili ya kupima, na mazingira yanaonekana kuwa ya nje katika eneo la soko.